Picha inaonyesha bakuli la glasi lililojaa chakula cha rangi nyeupe, Iinalo onekana kama uji au mchuzi wa maziwa. Bakuli hilo limewekwa kwenye uso mweusi na chakula kiko juu kabisa ikiwa na muonekano wa laini na unere wastani.